Nguzo mbili za umeme zilizosimama imara zikiwa zimebeba nyaya nene pamoja na vifaa vyake, hii ikiashiria kuwa usambazaji wa nishati hii katika jamii.

Mtambo mkubwa unaoendeshwa kwa nguvu ya umeme, unaotumika katika utafutaji na uchimbaji wa mafuta au gesi kutoka ardhini.

Alama za barabarani hutoa mwongozo kwa watumiaji wa barabara. Kwa mfano alama "P" iliyoegeshwa katika uso wa nguzo, hii inaonyesha kwamba mbele hakuna kuingia au mbele kuna kizuizi. Hivyo mtumiaji wa barabara anatakiwa asiingie eneo hilo.

Vijana wawili wa kiume katika barabara wakipandisha mifuko ya taka katika gari hii ndiyo utupaji mzuri wa taka.